Hii ni kituo kidogo cha kusambaza umeme. Kuna miundo mbalimbali ya vyuma vinavyobeba nyaya nyingi za umeme zinazoelekea pande tofauti. Eneo hilo limezungukwa na ukuta wa mawe au matofali kwa sehemu mmoja, na sehemu nyingine inaonekana kuwa na uzuio wa waya. Kuna alama au mabango mawili yanayoonekana kuwa na rangi ya samawati, nyeupe na njano, labda ni nembo au taarifa zinazohusiana na kituo cha umeme.

Hawa ni vifaru wawili wakitembea kwenye barabara ya vumbi au njia inayopita kwenye eneo la wazi yenye nyasi kavu na vichaka. Vifaru hao wanaonekana kuwa na mwili kubwa, ngozi yenye rangi ya kijivu au kahawia na pembe mbili zinazoonekana wazi kwenye pua yake. Pembe ya mbele ni ndefu kuliko ya nyuma.

Haya ni mafuriko makubwa katika eneo linoaloonekana kuwa makaazi duni au mtaa wa mabanda. Maji ya rangi ya kahawai yaliyochafuka yamejaa kila pahali yakifunika ardhi na kukimbia kwa kasi. Unaweza kuona nyumba zilizojengwa kwa vifaa duni zikiwa zimearidhika na maji. Baadhi ya nyumba zinaonekana kuharibiwa au kukuwa na maji. Kuna vifurusi na takataka mbalimbali vimeenea kwenye maji na kando ya maji vinavyoashiria uharibifu uliyosababishwa na mafuriko.

Haya ni magari madogo ya abiria ambalo kwa kawaida hujulikana kama matatu nchini Kenya. matatu haya yana rangi nyeupe na yameandikwa mabango yenye maandishi tofauti tafauti. Kuna watu wengi wamesimama karibu na matatu, wengine wanaonekana wakipenda kushuka na wengine wanasubiri. Hii inaashiria kuwa ni kituo cha matatu au eneo lenye shughuli nyingi za usafiri wa umma.

Haya ni basi ya umma, yenye rangi ya kijani kibichi. Mbele ya basi kuna wanawake wawili, mmoja ameushikilia bango kubwa lililoandikwa kwa herufi zenye rangi tofauti. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini na kuna majengo mengine yanaonekana nyuma. Eneo linaonekana kuwa na shuguli nyingi na basi linaweza kuwa linasubiri abiria au liko kwenye kituo cha basi.

Tunaona wanaume waliovaa makoti ya rangi ya zambarau. Wanasimama karibu na matatu hizo. Huenda ni manamba au wahudumu wa magari, wakihamasisha abiria kuingia kwa kupiga kelele au kuonyesha mabango ya bei. Watu wengine wanaonekana wakitembea kando ya barabara na majengo ya ghorofa yanaonekana upande wa kushoto na kulia, yakionyesha kuwa picha hii ilipigwa katika jiji la shughuli nyingi.

Hili ni gari la kubebea taka likiwa limeegeshwa kwenye barabara ya mji. Kuna watu wawili wanaoonekana juu ya gari hilo. Barabara inaonekana kuwa na shughuli nyingi na kuna magari mengine ambayo yameegeshwa pembeni. Mandhari yanaonyesha majengo ya ghorofa kadhaa yenye rangi tofauti pande zote za barabara. Kuna nyaya za umeme zinazopita juu ambazo ni kawaida katika mazingira ya mji.